Usafirishaji ni moja kati ya sekta muhimu sana. Treni hii ni miongoni mwa kifaa kinachotumika kwenye usafirishaji. Treni hii inapita katikati ya msitu, huku imezungukwa na miti na baadhi ya minazi.

Maji ni muhimu. Katika eneo hili, ni sehemu ya kuhifadhia vifaa ambavyo hutumiwa katika usambazaji wa huduma ya maji. Kuna mabomba makubwa na madogo na sehemu kubwa ya kuhifadhia maji.